Hapa naona kuna kijana mmoja ambaye anaendesha baiskeli huyu kijana tunaoana hana mguu moja lakini anaendesha baiskeli na hii ni mzuri kwa sababu inaonyesha kuwa ulemavu si kutojiweza na tunaona amevalia sare ambayo mtu anastahili kuvaa wakati unaendesha baiskeli.

Hapa inakaa ni maeneo ya shule, shule ya chekechea kwa maana tunaona ni ubao kumewekwa kijikaratasi ambacho kinaonyesha zile alphabeti zenye watoto wa chekechea huwa wanafunzwa kutamka.

Hivi ni vitabu vya hadithi. Hadithi za Kiswahili na hivi vitabu vinakaa ni vitabu vya shule ya msingi na vitabu vyenyewe ni vya rangi nyekundu na haswa huwa vinapeanwa wakati wa somo la Kiswahili ili wanafunzi waweze kuvisoma.

Hapa ni kiwanja cha michezo na naona, kuna watu wa kadhaa wa kadhaa ambao ni walemavu na wanatumia vile vijiti ama vifaa watu walemavu huwa wanatumia kutembelea wakati wako na shida za miguu na tunaona hapa wanashiriki katika mchezo fulani na hii ni ngumu sana kwa sababu inaonyeshana kuwa ulemavu sio kutojiweka.

Haya ni maeneo ya shule na tunaona hapa ni darasa moja ambalo likona dawati na pia tunaona likona ubao wa rangi nyeupe na pia lina dirisha na pia tunaona hapa kuna mahali ambapo walimu huwa wanaketi wakati wanafuza.

Hapa naona kuna walemavu ambao wanacheza mpira wa soka, huenda wanaonyesha kuwa ulemavu sio kutojiweza, na wanaonekana wamefurahia sana kuwa pamoja na kucheza mchezo huo.

Hiki ni kitabu cha komputa ambacho kimechapishwa na kampuni ya Longhorn. Na hiki kitabu ni Cha darasa la saba kwa maana jalada lake kimeandikwa Nambari saba.

Hapa tunaona kuna watu kadhaa wa kadhaa. Na mmoja ambaye ako hapa ni mlemavu, kwa sababu tunaona kuna kifaa ambacho huwa kinatumika na watu walemavu, wanaposafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na huyo ambaye ni mlemavu tunamuona pia amekalia mashua, labda amekuja mahali hapa ili kufanya zoezi za kuendesha mashua.

Hili ni chumba la kufanyia mazoezi, na tunaona kuna vifaa tofauti tofauti ambazo huwa zinatumika, hili kuweza kufanya mazoezi, na tunaona hapa kuna mwanadada ambaye amejifikisha hapa ili awezekufanya mazoezi. Mazoezi ni muhimu sana katika maisha ya binadamu, kwa sababu inasaidia kuchemsha bongo na pia kuwa na afya nzuri.

Haya yanakaa ni maeneo ya shuleni. Na tunaona hapa kuna vifaa ambavyo watoto huwahu tumia kuchezea wakati wako mapumzikini. Labda wame soma na ni wakati wa kupumzika, wanakuja mahali hapa Ili kuweza kuweza na kuchangasha akili zao.

Hii inaonekana ni maeneo ya shule kwa maana naona kuna viti na pia naona kuna meza mbili ambazo labda huwa zinatumika na wanafunzi kuandikia na shuleni huwa inapangwa vizuri ili wanafunzi waweze kusoma na kuona ubao wakati mwalimu anafundisha.

Hapa naona ni baharini na tunaona kuna mwanadada mmoja ambaye anaendesha mashua, huenda huu ni mchezo ambao anashiriki wa kuendesha mashua, na ni mkenya kwa maana amevaa shati ambalo limeandikwa Kenya.

Hapa ni maeneo ya shuleni ,naona hapa huenda ikawa ni shule ya chekechea, kwa maana naona vifaa hivyo viko hapa, vile vifaa ambavyo vinatumika na watoto wenye wako kwenye umri mdogo ili kuchezea wakati wako mapumzikoni wamechoka, wanataka kuchangamsha akili zao.

Hapa naona kuna mwanadada moja, ambaye amekalia mashua na kando yake tunaona kuna kifaa ambacho huwa kinasaidia watu walemavu kuweza kutembea, na tunaona hapa anaweza kuwa ni mlemavu wa miguu kwa sababu, kuna hicho kifaa ambacho kinamsaidia kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu ingine.

Huu ni uwanja wa michezo. Na tunaona hapa kuna kijana mmoja ambaye anashiriki katika mchezo fulani ambao ni mchezo wa kuruka. Na tunaona hapa anaruka na amevalia sare ambazo zinamuezesha kufanya huu mchezo kwa urahisi.

Hapa naona kuna miti na pia tunaonyeshwa anga ambayo tunaona ni ya rangi nyeupe na rangi ya bluu huenda ikawa kulikuwa kumenyesha na sasa kumeanza kuwa na mwangaza na ndio maana mwanga inakaa hivo.

Huu ni mlango wa darasa moja katika shule ya secondari, kwa sababuhuko juu kwa huo mlango kumewekwa kijikaratasi ambacho kinaonyeshana hilo jumba ni jumba la kidato cha kwanza. Katila mashule nyingi, madarasa huwa yanawekwa hivyo jikaratasi ili kuonyeshana ni kidato kigani.

Haya ni maeneo ya shuleni haswa shule ya chekechea ama shule ya msingi na hii ni darasa na tunaona katika ukuta wa hili darasa kumeekwa siku za wiki na hii huwa muhimu sana kwa watoto wakati wanafuzwa ili kuweza kukumbuka maneno kama haya kwa urahisi.

Hiki ni kiwanja cha michezo cha shule na hii inaeza kuwa ni shule ya chekechea ama shule ya msingi kwa sababu naona kuna vifaa ambavyo wanafunzi huwa wanatumia wakati wako kwa mapumziko. Inaeza kuwa ni baada ya chakula cha mchana ama baada ya chai ya saa nne.

Hiki ni kitabu ambacho ni cha shule ya msingi na ni cha darasa la pili na hiki kitabu ni cha afya, usalama na adabu na tunaona kumechorwa picha katika ukurasa wa kwanza na vitabu kama hivi huwa vinasaidia sana wanafunzi wanapofunzwa na walimu wao.

Haya ni maeneo ya shule na tunaona hapa kwa huu ukuta wameweza kuandika yale maelezo ambayo yanaelezea sheria ambazo zinafuatwa na wanafunzi katika hii shule. Na ni muhimu sana wakati wanafunzi wanafuata sheria za shule ili kuweza kuishi vizuri na walimu na pia wenzao.

Haya ni maeneo ya shuleni na hii huenda ni kawa ni mojawapo ya ofisi ambazo ziko katika shule na mlango moja wa hio ofisi kume andikwa wanafunzi hawastahili kupitia hapa au kutokea katika huo mlango.

Hapa inaonekana ni maeneo ya shule, kwa sababu kwa huu mfuko tunaoana kuna vijikaratasi vya rangi tofauti tofauti ambayo huwa vinatumika wakati wanafunzi wanafunzwa ili kuweka maelezo ambayo mwalimu anaeleza wanafunzi na pia huweza kuekwa ili wakati mwingine wanafunzi wanaweza kuja kurudia yale masomo ambayo mwalimu alifunza.

Hapa naona kuna mitungi miwili la Ndizi la kupikia ambalo limewekwa mahali kuna uingizaji mzuri ya hewa na mzuri kufanya hivyo ili ambazo zinaweza kutokea wakati kuna uvunjanji wa gesi.

Huu uenda ukawa ni mkutano, ambao umeitwa na shirika moja ya kiserkali, na tunaona kuna kiongozi moja ambaye amesimama hapa, na anaongelesha watu ambao wamehudhuria huo mkutano, na huo mkutano unaonekana umefadhiliwa na kampuni kadhawa kadha, ambazo zimeandikwa katika hilo bango, ambalo liko nyuma ya huyo mtu ambaye anaongea.

hapa tunaona kuna mwanadada moja ambaye amefurahiya na tunamuona ako ndani ya mashua na hapa kwa mto moja ambayo wanatumia ilikuweza kufanya zoezi, na hili zoezi ni zoezi la kuendesha mashua uenda akawa anataka kushiriki katika mchezo wa kuendesha mashua

Hiki ni kitabu ambacho kinakaa ni kitabu cha shule ya msingi. Na kimetengenezwa na kampuni moja ya Longhorn. Na hiki kitabu kimeandikwa kwa lugha ya kifaransa. Kwa hivyo hiki kitabu kinaweza kuwa kinatumika hapa nchini Kenya ili kuwafunza watoto lugha ya kifaransa.

Hiki ni mojawapo ya kitabu ambacho huwa kinatumika katika shule ya msingi ili kufunza wanafunzi, na kitabu hiki kinaonekana kiko na picha kadha wa kadha, na huwa kinatumika ili kuweza kuelezea wanafunzi vitu ambavyo wanafunzwa kwa maana wanaona picha huenda wakaelewa zaidi.

Kuogelea ni mojawapo ya michezo ambayo huwa inafanyika katika Olimpiki, na hapa tunaona kuna mwanadada mmoja ambaye amejifikisha kwa bwawa la kuogelea. Labda amekuja hapa kufanya mazoezi ama anashiriki katika huu mchezo.

Hapa naona kuna wakimbiaji wanne ambao ni wa kiume. Wote wanakaa wamevaa sare zinaonyeshana kuwa wametoka hapa nchini Kenya. Inakaa kuwa wameweza kukimbia mbio ya kilomita mingi kwa maana yanaonekana wamechoka lakini wako na furaha kumaanisha kuwa wamekuwa washindi.

Hiki ni kiwanja cha mchezo na tunaona Kuna watu wawili ambao wameshikana wanakimbia na hunda ni mchezo wa shule ya secondary kwa maana kwa umri wao inaonekana ni watoto wa secondary. Wengine wameketi chini wanawashangilia.

Hapa tunaona kuna wanaume wawili ambao wanashiriki katika mbio moja. Na hizi zilikuwa Olimpiki za mbio ambazo zilifanyika mwaka wa elfu mbili kumi na sita. Na tunaona mmoja wa wakimbiaji amefunika macho na mwingine amemshikilia ili kumwonyesha njia ambayo anastahili kufuata.

Hapa tunaona kuna mkimbiaji mmoja ambaye amebeba bango ambalo linaonyesha kuwa amehitimu kushiriki katika mchezo wa Olimpiki wa Paris wa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne na tunaona amefurahia sana na ni mkenya kwa maana amevaa sare ambaye imeandikwa kenya.

Hapa ni maeneo ya kiwanja cha michezo, ninaona kuna mwanadada mmoja ambaye amevaa sare ambayo iko na bendera ya Kenya. Inakaa mwanadada huyu anashiriki katika michezo ya olimpiki ya watu wenye ulemavu na hii ni mzuri sana kwa sababu inamaanisha kuwa ulemavu sio kutojiweza.

Haya ni maeneo ya shule, haswa shule ya msingi, na tunaona huu ni mlango wa darasa moja, ambalo ni darasa la kwanza, na katika huo mlango kumewekwa kijikaratasi, ambacho kimeandikwa jina ya mwalimu wa hio darasa z na huyo mwalimu anajulikana kama Agnes, na katika hicho kijikaratasi anawakaribisha watu katika darasa hili.

Hapa inaonekana ni maeneo ya shuleni, na tunaona hapa kuna madarasa na pia tunaona kuna eneo ambalo wanafunzi huwa wanakutana kila asubuhi ili kupokea ujumbe kutoka kwa walimu wao na pia kuomba kabla hawajaanza masomo yao ya kila siku.

Hapa ni darasa moja ya shule ya sekondari ambalo huwa linafunza somo la kompyuta komaana tunaona hapa ni dawati na pia kuna meza na juu ya meza kuna kompyuta ambazo huwa zinatumika na wanafunzi wakati wanafunzwa hili somo.

Haya ni maeneo ya shule na hii inaweza kuwa ni shule ya sekondari na hili ni darasa moja na kwa hili darasa tunaona kuna dawati kadha wa kadha na pia kuna viti na hapo mbele tunaona kuna ubao ambao ni wa rangi nyeupe na huo ndio ubao ambao mwalimu anatumia wakati anafundisha wanafunzi.

Hapa ni kiwanja cha mchezo hapa nchini Kenya na naona wakimbiaji na pia kunaweza kuwa moja wao ni kocha ambaye anawasaidia kufanya mazoezi na wanajitayarisha ili kuweza kushiriki katika mchezo wa olimpiki nchini Kenya ama nje ya nchi.

Hapa inaonekana ni katika maeneo ambayo inachezea michezo ya olimpiki na tunaona kuna wachezaji wawili wa kutoka nchini Kenya mmoja ameshikilia mwingine. Mwingine amefunika macho yake ndio maana anashikiliwa ili asije akaanguka. Inaonekana hawa walikuwa wanashikiriki katika mbio fulani katika hizi olimpiki.

Haya ni maeneo ya shule haswa shule ya chekechea na tunaona hapa ni darasa moja ambalo likona ubao wa rangi nyeupe na kwenye ubao kumeandikwa maandishi ambayo huwa inatumika wakati watoto wanafunzwa katika hili darasa.

Hapa inakaa ni maeneo ya shule na hapa ni darasani na inakaa kaa ni shule ya sekondari kwa maana tunaona dawati ambavyo viko hapo wanafunzi ambao ni wa sekondari na juu ya dawati tunaona kuna vijikaratasi na pia kuna vitabu kwa maana hii ni shule na wanafunzi hutumia vitabu na vijikaratasi wakati wanasoma.